Hii ni meza ya ofisi iliyo na jina Vivo iliyoandikwa kwa rangi ya machungwa. Juu yake kuna kompyuta, ukutani kuna skrini inaonyesha mwanamke aliyevaa vazi la rangi ya bluu. Pembeni kuna bango la rangi ya chungwa. Sehemu hiyo ina sakafu ya vigae vyeupe na pazia la kijivu pembeni.

Hii ni sehemu ya duka la mavazi. Nguo mbalimbali zimepangiliwa kwenye mabega ya chuma. Kuna aina nyingi, zikiwemo za wanawake na watoto. Ukutani rangi tofauti yenye michoro ya almasi zinaonekana. Kwenye kazi mwenye sare nyekundu, amesimama upande wa kushoto.

Hili ni duka lenye mshati mikono mirefu yaliyopangwa mezani kwa rangi tofauti kama bluu, kijani, nyeusi na kahawia yenye mistari ya madoido tofauti. Katikati kuna bango la ofa linaloonyesha punguzo na asilimia arubaini. Nyuma kuna nguo nyingine zilining'inizwa. Mteja anachagua shati.

Hii ni sehemu ya duka la mavazi yenye chapa ya polo. Upande wa kushoto mashati ya rangi tofauti yamepangwa kwenye wima, kwa kutumia vibao na vipini vya mbao. Sakafu ya duka ni ya vigae ya rangi ya krimu. Mazingira yote ni safi na ni ya kuvutia.

Hili duka la nguo lenye sehemu za watoto wa kike na wa kiume, kuna mavazi mbali mbali likiwa ni pamoja na jezi, suruali, jini na jezi za rangi tofauti. Sehemu ya denim ina bei ya shillingi elfu moja hata za ndani zinaangazia vifaa kwa uzuri. Dirisha kubwa linarushu mwanga wa nje uingie.

Hili ni duka la kuuza nguo mbalimbali. Manequinn nyeusi yanaonekana karibu na glesi ya mlango wa duka. Vigae vya kahawia vinaonekana. Juu mitaa midogo ya kupendeza. Eneo hili linaonekana kuwa ni la kifahari.

Hili ni duka la vioo vikubwa vinavyoonyesha manikeni watatu waliovaa mavazi tofauti. Wa kiume wamevaa fulana yenye picha, suruali nyeusi yenye mistari mweupe pembeni, vitu vyeusi na begi mgongoni. Wa kike amevaa suruali ya kubana, fulana nyeupe koti jeusi na kofia. Bei ya bidhaa imeandikwa kwenye mango meusi chini.

Hili duka la nguo na viatu lililo na muundo wa kisasa na vifaa vya Pete zinazo ng'aa juu. Madawati meusi yanayoweka nguo za rangi mbali mbali pamoja na viatu vya mitindo tofauti. Sakafu ni ya mbao na Sehemu ya nyuma ina vyatu vilivyo pangwa kwa utaratibu kwenye rafu.

Hii ni safu ya nguo za rangi mbalimbali zikiwa zimewekwa kwenye vifaa vya kuning'inizia ndani ya duka. Nguo hizo zinaweza kuwa jezi za michezo, zikiwa zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu za mbao. Sakafu ina rangi ya kahawia na kuna vifaa vya chuma vinavyosaidia kusimamia nguo.

Hili ni duka lililo na nguo mingi za kila aina zikiwa zimepikwa kwenye kamba harafu. Kuna jezi, suruali na kofia za mitindo tofauti zikiwa zimewekwa kwa utaratibu. Sehemu ya nyuma ina ukuta uliopakwa rangi kama machungwa na kijani. Nje ya duka kuna gari yanaonekana kupitia dirisha. Pia kuna mannequin iliyovaa nguo za mapambo.

Hili ni duka la nguo na lebo ya seli lenye punguzo la asilimia sitini na saba. Kuna jezi za rangi tofauti kama bluu, nyeupe na kijivu zikiwa kwenye vitundukio vya nguo. Rafu za mbao zimejaa suruali na fulani. Kuna mtu nyuma anakagua bidhaa. Ukuta una rangi ya samawati na sakafu ni ya kauli nyeupe.

Hii ni sehemu ya duka la mavazi ambapo makoti ,suti yametundikwa kwa mpangilio mzuri kwenye vibao vya chuma. Rangi kadhaa kama buluu, kijani nyeusi zinaonekana Nguo zimepangwa kwa safu mbili ya juu na chini kila moja ikiwa na rangi, muundo tofauti. Bidhaa zimewekwa vitambulisho mikononi.

Hili ni gari la abiria la rangi ya fedha, limeegeshwa kwa nyasi. Pembeni limechorwa maandishi yanayohusu mikopo rahisi toka shirika la Progressive Credit. Mbele ina nembo ya kampuni na namba ya usajili. Kando kuna magari mengine na mtu amesimama karibu. Mazingira yamezungukwa na miti na majani yaliyomea.

Hii ni mazingira ya ndani ya gari la subaru. Kuna usukani wa ngozi uliochukia dashibodi yenye skrini na viwimbi vya analogi kwenye jopo la mbele. Kuna kibadilidhi gia cha kiotomatiki, vifaa vya udhibiti pembeni na kiti cha mbele kilicho jengwa kwa ajili ya faragha.

Huyu ni mtu akiosha gari nyekundu lililo funguliwa pembeni, anatumia bomba la maji katika eneo lenye mchanga na mawe, nyuma yake kuna lori lenye kichwa nyeupe, miti ya kijani mazingira inaonekana ya wazi na jua linawaka

Hili ni ndani ya gari lenye kiti jeusi usukani wa ngozi na dari za chuma. Kioo cha mbele kinaonekana wazi na mlango umefunguliwa. Nje kuna uzio wa chuma na miti ya kijani. Gari lingine linaonekana mbali na sakafu ya gari na kitambaa cha kahawia. Jua linang'aa na kuta la nyuma linaonekana.

Hili ni gari dogo jeusi aina ya Toyota ikiashiriwa kwa alama iliyoko hapo mbeleni na chumba cha mabati pamoja na gari lingine nyekundu. Kwa mbali kuna bango kubwa na miti inaonekana. Hali ya anga ni mchana.

Hawa ni watu wakiwa uwajani. Magari mbalimbali yameegeshwa. Baadhi wamekaa chini wengine wamesimama. Mwanamke amevaa vazi la kipekee. Wanaume wengine wanazungumza. Nyasi zimeota. Miti mirefu ipo nyuma. Nyumba inaonekana mbali. Mazingira ni ya kijani. Anga linaonekana wazi. Jua linawaka.

Hili ni gari la rangi ya fedha. Limeegeshwa kwenye sakafu ya kokote. Hapo pembeni kuna miti mingi inaonekana ya kijani. Mbele kidogo kuna magari mawili amabayo yamesimama. Anga inaonekana kuwa ni ya jua.

Hii ni ndani ya gari lenye rangi nyekundu. Viti imefunikwa kwa ngozi nyeusi na sakafu ina kitanda cha raba. Ina usukani wa mviringo na leva ya gia kwenye kati. Kisha limefunguliwa na nje kuna majengo ya jivu na gari nyingine.

Hili ni gari jeupe la milango minne, vioo vyeusi, tairi tano, bampa nyeusi, taa kubwa, nembo ya mbwa mwituni, kioo cha upande, taa ya mwangaza, ishara ya dizeli, taa refu kuta zilizo na mistari, dari tambarare, sakafu ya zege, iko kivulini, jengo la kisasa, lango ya kioo, nguzo ndefu, rangi tofauti.

Huyu ni mtu amevaa koti refu. Anatembea kuelekea magari yaliyosimama kwenye nyasi. Gari moja ya blue liko kushoto, lingine kijani liko katikati, limeegeshwa karibu na miti mirefu. Wanaume wawili waliovaa vijipaa vya usalama vya kijani, wamesimama upande wa kulia karibu na gari.

Hili ni gari ni Mercedes Benz lenye nmbari KAG 528U. Limeegeshwa kando ya bararara refu. Pembeni kuna miti mingi, nguzo za umeme kwa wa.

Gari hili ni Toyota. Aina ya basi ndogo linalotumika sana kwa usafirishaji wa abiria au mizigo. Rangi ni fedha na ina magurudumu ya kipekee. Imeegeshwa kwenye eneo la mawe madogo. Mandhari nyuma ina miti mingi ya kijani na anga ya samawati iliyo wazi, yenye na mawingu kidogo.

Hili ni gari lililo na muundo wa kifahari. Lina madirisha yaliyotiwa giza ambayo huongeza faragha na mwonekano wa kisasa. Lipo kwenye eneo la nyasi na linaonekana kuwa limeegeshwa na magari mengine kwa mazingira yaliyo wazi na miti mingi labda ni bustani au sehemu ya mapumziko.

Hili ni gari kubwa la lori lililobeba magari madogo mbali mbali iliyofungwa safu mbili, juu na chini. Mandhari ya nyuma ina miti mirefu na majani ya kijani. Barabara ni tambarare, anga lina mawingu meupe. Inaonekana ni safari ya mbali.

Ni maonyesho ya magari ndani ya jengo kubwa lenye taa za juu, watu wengi wamekusanyika kuzunguka magari ya aina mbali mbali ikiwa ni pamoja na rangi tofauti kama nyekundu na nyeupe. Sehemu ya katikati ina zulia jekundu linalo ongoza wazi. Mazingira yanaonekana kusisimua yenye umati wa watazamaji wanaovutiwa na teknolojia mpya ya magari.

Ni sehemu ya upande wa gari lenye rangi ya samawati. Ina maandishi maalum ya kipekee. Ina mwinekano wa zamani na mapambo ya chuma na miraba midogo iliyoelekezwa juu upande wa mbele wa mlango. Kuna kioo kidogo cha pembeni kilichoegemea.

Hawa hi watu wawili wanaangalia gari lililofunguliwa, ndani ya duka lenye vioo vikubwa. Mmoja amevaa fulana nyeusi na suruali ya buluu kiashiria. Mwingine amevaa suti ya kijivu na anashikilia kompyuta ndogo. Mazingira yana mwanga wa asili na kuna miti inaonekana nje.

Ni mwanamke akiketi ndani ya gari, akielekeza mkono wake juu, kwenye sehemu juu ya gari. Mwanaume mwenye ndevu amesimama karibu akiangalia, lina kiti cheusi, nyuma ya mwanaume kuna gari ingine, nyekundu.

Haya ni magari kadhaa yameegeshwa Kwa mazingira ya nyasi. Mbele kabisa ikiwa ni rangi nyeusi. Pembeni kuna miti michache na eneo ni la wazi. Hali ya anga ni la jua. Inaonekana ni wakati wa jioni.

Hili ni eneo wazi lenye magari yalioegezwa juu yanyasi. Anga ni safi huku miti mirefu ikiwa pembeni. Watu wachache wamesimama karibu na magari wakizungumza. Kwa mbali hema jeupe linaonekana likiwa limepangwa vizuri, likiashiria tukio maalum.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari hasa eneo la viti vya nyuma. Milango yote miwili ya upande wa kushoto imefunguliwa na jua linaagaza ndani. Sehemu ya kukalia ina mchanganyiko wa ngozi na kitambaa chenye muundo wa duara ndogo ndogo. Kuna paa juu linaruhusu mwanga kuingia.

Hili ni gari jeupe lenye umbo la kifahari. Lina mwangaza mkali, tairi pana, madirisha meusi, grili ya kuvutia, nembo mbele, dari refu, vioo vya pembeni, sakafu safi , taa za dari, ukuta mweupe, sakafu ya vigae, mandhari nadhifu, meza pembeni, taa angavu, muundo maridadi.

Huyu ni mwanaume mwenye suti nyeusi akiegemea gari jeusi ndani ya duka. Amevaa jezi nyeupe wazi. Gari lina vioo vya upande wazi. Mazingira yana taa nyekundu juu.

Hili ni lori linalobeba magari mawili juu yake kwenye barabara kubwa. Angani kuna mawingu ya mvua na jua linapungua upande wa magharibi; lina rangi ya chungwa na nyeupe, huku magari yakiwa nyeusi na kijivu. Barabarani kuna magari mengine yaliyokwenda mbele ikionyesha trafiki ya wastani.

Hawa ni wanaume wawili waliovaa jezi nyeupe na nyeusi wakisimama karibu na gari la umeme linaloshikilia kwenye duka la magari. Mmoja ameshikilia kifaa cha kuchaji wakati mwingine akipungia. Sehemu ya ndani ya duka ina vioo vikubwa na magari mengine yanaonekana mbali.

Hili ni soko jipya la Kenyatta kama ilivyoandikwa kwenye bango hapo juu. Kuna gari la kubeba bidhaa na watu wengi wanatembea. Jengo la soko limejengwa kwa muundo wa kisasa na kuna miti inayotoa kivuli.

Huyu ni mkulima mwenye anachambua nyanya safi zilizojaa kwenye masanduku ya mbao. Watu wengine wanasimama, wengine wamekaa. Mzigo imetapakaa. Gari ya mizigo imeegeshwa upande wa kulia. Mazingira ni soko wazi lenye shughuli nyingi.

Hili ni soko la vyombo vya jikoni. Kuna sufuria za chuma, mabati na plastiki na rangi tofauti. Vipo vikombe vya chai, vya maji na visu vya kukatia. Pia kuna vijiko, visima na brashi ya kusafisha. Vyombo hivi vimepangwa kwa urefu tofauti kwenye meza ya mbao. Soko linaonekana lenye shughuli nyingi na rangi za kupendeza.

Hii ni meza imejaa vikuku, shanga, mikufu, pete, hereni, vikoi, vikapu, vito vya rangi mbalimbali, nyuzi, kamba, vipande vya maganda, pambo ya asili, sanamu ndogo, mataulo ya samani, mikeka midogo na vitambaa vyenye michoro tofauti.

Hili ni soko lenye mifuko ya rangi tofauti ikiwa kwenye rafu. Wauzaji wamevaa nguo za kawaida wakichukua nafasi kwenye duka. Sehemu hiyo ina sakafu ya jivu na mwangaza wa jua unaoingia kupitia mlango.

Hili ni soko wazi lenye shughuli nyingi za kibiashara. Watu wengi wamekusanyika wakinunua na kuuza bidhaa mbalimbali. Wafanyibiashara wengi wameketi chini. Ardhi inaonekana kuwa na tope na maji iliyotuama kuashiria kuwa mvua imenyesha hivi karibuni. Watu wengi wamevaa mavazi ya joto kama vile makoti na kofia wengine wakitumia mwavuli.

Hili ni soko lina duka nyingi zenye vifaa vya kipekee kama vile mapambo, nguo za rangi na michoro za kitamaduni. Wauzaji wameweka bidhaa kwenye meza na ukuta. Sehemu hiyo ina sakafu ya jiwe na paa la juu linaloruhusu mwanga wa asili.

Hapa ni soko la matunda na mboga, nyinginezo zilizopangwa kwa mtindo wa kuvutia. Kuna rundo la nyanya nyekundu, pilipili za kijani na karoti. Kwa nyuma kuna wafanyi biashara na wateja pamoja na nguo mbali mbali zilizoning'inizwa. Inaonekana kuwa na shughuli nyingi.

Hili ni soko wazi lenye bidhaa mbali mbali kama vile michoro begi rangi tofauti. Sakafu ina vigae vya mawe watu wengine wanaonekana kukaa wengine wakitembea.

Hili ni soko lenye shughuli mingi. Wanabiashara wamepanga matunda, mboga na bidhaa nyingine chini. Wanunuzi wanazunguka wakichagua mazao mabalimbali, huko mbele kidogo juu kuna mwavuli na mabando yaliofunikwa kuzuia jua kali. Hapa karibu tunaona mmoja amekaa chini akimhudumia mteja.

Hili ni soko lenye maua mengi ya rangi tofauti kama nyekundu, nyeupe na manjano. Kuna watu wawili wakiwa karibu na gari nyeupe iliyoegeshwa. Viti vya plastilki vya rangi ya buluu na nyeupe vinaonekana pamoja na madawati ya maua yaliyowekwa kwenye vyungu. Mazingira yanakaa ya nje.

Ni soko la ndani lenye maduka mengi yanayouza nguo vifaa vya sanaa na maua. Jengo hilo lina madirisha makubwa ya kiwevu, kazi zinazopaa na watu wengi wanaovuka. Kaburi la rangi nyekundu na kijani kinavutia macho huku vifuniko vya paa vikiwa vya mbao. Wauzaji wamepanga bidhaa zao kwa uangalifu huku wateja wakizunguka kwa bidii.

Hizi ni nyumba mbili za kisasa zilizojengwa kwa ajili ya makazi. Moja ikiwa na paa jeusi na nyingine nyekundu, iliyo na paneli za jua. Nyuma yake kuna miti ya kijani kibichi iliyopambwa, na angani yenye mawingu meupe. Mbele yake kuna uwanja wa nyasi wenye nguzo za alama za blue na nyeupe ,zilizowekwa kwenye uzio wa waya.

Hizi ni nyumba za kisasa za rangi ya manjano, na kijivu, ziko katika eneo lililopangwa vizuri, zina roshani, madirisha makubwa ya vioo, na paa, la matofali. Eneo hilo lina barabara ya lami, taa za mitaa, na mimea ya mapambo.

Hili roshani ni kioo ya mifuko ya chuma ikiangalia bustani yenye nyasi za kijani, miti michache. Kando yake kuna meza na viti vya mbao pamoja na taa za umeme zilizowekwa kwenye dari. Nyuma kuna ukuta ulio na waya za miba chenye dogo la kisasa lenye dirisha kubwa na anga ni safi lililo na wingu dogo.

Hii ni nyumba yenye mwonekano wa kisasa na ina ukuta wa mawe na rangi ya majano. Na mlango mweusi wa chuma, paa nyekundu na roshani kwenye ghorofa ya juu. Sehemu ya mbele ina ua na mimea mbalimbali huku barabara ya changarawe ikipita mbele ya mlango.

Hili ni jengo la ghorofa nyingi lenye rangi ya nyeupe na kahawia likiwa na roshani. Mbele yake kuna bwawa la kuogelea la umbo la duara lililo zukunga na nyasi za kijani. Kando yake kuna miti mikubwa yenye majani mengi, ukuta wa chuma na sehemu ya kupumzika.

Hii ni nyumba ya kisasa, ilio na ukuta wa jiwe, na lango la chuma. Roshani iko juu na dirisha lenye waya za chuma. Sehemu ya mbele ina sakafu ya matofali, kuna miti na ua nyuma ya ukuta pamoja na taa za nje.

Hii ni nyumba ya kisasa yenye muundo wa kipekee, kuna dirisha kubwa la kutosha kuruhusu mwanga wa asili na roshani ya juu , na ukuta wa mawe na ua la nyasi mbele, pamoja na barabara ya matofali inayopita .Iko karibu na miti mirefu na ua la mimea.

Hii ni nyumba enye rangi ya kahawia na nyeupe. Dirisha kubwa lenye fremu nyeusi. Mbele yake kuna miti ya ndizi na mimea mbalimbali ikiwa ni pamoja na maua mekundu majani ya kijani kibichi. Anga ni ya wazi na mawingu machache yanaonekana.

Ni majengo ya kisasa yanayojengwa katikati ya mji. Mazingira yanaonekana ni ya mvua kidogo angani. Sehemu ya chini ina mifuko ya zege na mabati yanayotumika kwa ujenzi. Watu wengi wako kwenye kazi hii. Rangi za majengo ni za kupendeza ikiwa ni pamoja na kahawia na kijivu. Miti michache inaonekana mbali.

Haya ni majengo ya ghorofa yaliyojengwa kwa mtindo wa kisasa. Imepangiliwa vizuri kwa safu na yamezungukwa na njia za kutembea n kupita na gari. Kuna maeneo ya kijani yaliyopandwa nyasi na miti midogo.

Hii ni jengo refu lenye maandishi Wangige Plaza huko juu. Jua linachomoza kuashiria ni wakati wa mchana. Anga ni ya buluu na lina mawingu machache mno. Magari mawili yanaonekana yameegeshwa hapo chini ya ile ghorofa.

Hili ni jengo lenye ghorofa nyingi lililo jengwa kwa matofali mekundu na sehemu nyeupe na lango la chuma la rangi ya kijani lililo fungwa mbele ya maegesho na wakaaji pekee. Gari moja linaonekana ndani ya eneo la maegesho na mimea ya kijani inaizunguka.

Hii ni nyumba ambayo inakaa kuwa ni kubwa na imejengwa kwa bustani. Kando yake kuna miti mingi na nyasi ambayo imeizunguka na ukuta pia inaonekana. Hali ya anga inaonekana kuwa ni jioni.

Hii ni nyumba ya rangi ya manjano na buluu ikiwa na dari yenye mfereji na maji na dirisha la mbele na mlango mweusi pamoja na balcony iliyofunikwa na paa la kijani. Sehemu ya nje ina sakafu ya vigae za hexagoni na gari lililofunikwa. Jengo ja trioni liko katika hatua za ujenzi na kuna miti michanga karibu na mlango.

Hiki ni chumba kisicho na samani, dari jeupe, taa za kipekee zenye umbo la pembe tatu, sakafu ya mbao inayong'aa, madirisha makubwa ya vioo, mwanga mwingi wa asili, pazia za chuma, mtazamo jengo la jirani, ukuta mweupe, nguzo ndogo ya kona, lango kioo kuingilia baraza, mandhari ya mjini.

Hii ni nyumba ya kisasa yenye rangi nyeupe na kijivu. Ina balcony na vioo vya kiowevu. Mbele yake kuna bustani ndogo yenye mimea ya kijani kibichi pamoja na mti wa ndizi. Kando, kuna baiskeli iliyopakiwa chini ya dari ya karatasi.

Hili ni bango kubwa limenyanyuka wima lenye matangazo ya makazi ya fedha. Inatangaza vyumba vya hoteli vinavyopatikana kwa malazi kila siku, wiki au mwezi. Nambari ya mawasiliano na ramani zinaonyeshwa. Mbele kuna lingine la bidhaa za vitanda.

Haya ni maghorofa mawili pengine mahali watu wanaoishi, pahali anga inaonekana kuwa ya jua, mbele yao mahali ambapo watoto wanacheza. Upande wa kulia kuna chumba kilicho na tanki juu.

Hii ni nyumba ya kisasa imezungukwa na bustani ya kijani kibichi. Kuta zimejengwa kwa mawe na kupakwa rangi ya krimu juu. Milango na madirisha yana rangi nyeupe na vioo safi. Jua kunapaa, mabati nyekundu likiegemea upande mmoja. Upande wa kushoto na njia ya saruji inayoelekea mlango. Ua limepambwa kwa vichaka vilivyopangwa kwa ustadi na miti mirefu nyuma inayotoa kivuli.

Hii ni nyumba maridadi yenye paa jekundu, kuta za njano na mawe ya kijivu chini. Milango mikubwa ya vioo inaonyesha uzuri wa usanifu. Barabara ya lami safi imezungukwa na ua wenye vichaka ya kijani. Nyumba zingine zinazofanana zinaonekana zikionyesha mpangilio wa kisasa na utulivu.

Hii ni barabara ya Lami yenye alama ya trafiki upande wa kulia inayoashiria sehemu yenye mashine. Mbele kuna nyasi na taka kidogo za miti kavu. Nyuma kuna uzio wa ukuta wa mawe unaozunguka mtaa wa nyumba ndogo za kupangisha na kando kuna jengo ambalo halijakamilika, ndiyo maana limefunikwa kwa nyavu za kijani.

Haya ni majengo marefu yenye madirisha mengi ya kisasa. Mazingira ya nje yana barabara ya mawe , na maegesho ya gari. Mimea ya mapambo ikipamba eneo. Angani kuna mawingu meupe dhidi ya bluu. Muundo wa kisasa unaonekana wazi

Hii ni nyumba, ina paa la matofali ya rangi nyekundu, kuta wa jiwe wa rangi ya kahawia na madirisha ya buluu yenye waya. Kuna miti ya mitini na miche ya mimea mbalimbali karibu. Ardhi ina nyasi za kijani kibichi na njia ya mawe. Anga ni ya buluu na mawingu meupe.

Ni duka lenye samani mbalimbali. Baiskeli nyingi zikiwa juu ya rafu, kuna friji za kisasa na mashine za kufulia nguo mbele ya duka. Kuna sofa na meza za wazi, rafu za nyuma zimejaa vifaa vya nyumbani na nguo. Chumba kina taa za dari na sakafu safi.

Hii ni rafu ya duka kubwa ambayo imejaa peremende au vitafuno tofauti za rangi ya njano kahawia. Pembeni kuna mfuko wa unga wa mahindi na mengine ya ngano. Sakafu ni ya krimu ingawa kuna uchafu kidogo hapo karibu. Mazingira inaonekana kuwa ndani ya sehemu ya bidhaa za vyakula.

Sehemu ya duka yenye rafu safi zenye taa zikiwa zimepangwa kwenye mpangilio mzuri wa bidhaa za urembo. Chupa mbalimbali za krimu losheni na mafuta kutoka kama kampuni tofauti kama Jonhson. Juu kuna bango yenye maandishi ya matangazo yanayosema glowing radiant skin , moja na picha ya mwanamke mwenye tabasamu.

Hili ni duka lenye muundo wa kisasa. Paa lake lina vifaa vya taa zinazong'aa kwa waangalifu. Kuna mizigo ya matunda mbalimbali kwenye vyeo vya mbao. Wafanyikazi wamevaa sare za rangi ya chungwa wakihudumia wateja. Kuna sehemu ya chakula kama mkate na vingine kwenye rafu za mbao. Sakafu ina muundo na jiwe la rangi tofauti.

Hili ni duka la chakula lenye vifaa vya ina mbalimbali. Sehemu ya mbele ina mabakuli ya mkate na keki zilizowekwa kwenye rafu za chuma. Taa za kifahari ziko kwenye dari na zinangazia vizuri eneo lote. Watu wawili wanaonekana mbali. Mazingira yanaonekana ya kustarehe na yenye utaratibu.

Hii ni sehemu ya duka kubwa . Rafu zimepangwa kwa mpangilio mzuri Bidhaa mbalimbali zimewekwa kwenye maboksi ya mbao na vikapu vya mianzi. Sakafu ni safi yenye vigae vyeupe. Taa za dari zinatoa mwangaza mkali. Mazingira ni mapana yenye nafasi.

Hiii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa reja reja labda Carrefour kama ilivyoadikwa kwenye bango mbele kuna eskaleta ya tambarare ambayo watu wanatumia kusukuma mkokoteni ya ununuzi kwenda gorofani chini .Pande zote za ukuta kuna matagazo mbali mbali ya bidhaa na huduma.

Ni rafu nyeupe iliyojaa vitu vya aina mbalimbali ikiwa duka kubwa lenye taa za juu. Viatu vya rangi tofauti kama nyeusi, nyeupe, bluu na zambarau zilizowekwa kwa mpangilio. Sehemu ya nyuma inaa vifaa vya duka kama vile vikapu na mapambo.

Hii ni sehemu ya duka kubwa. Rafu zimejaa bidhaa tofauti kama unga nafaka na nyigine za vyakula. Mwanga wa dari inamulika eneo mzima. Kikapu cha mnunuzi kinaonekana. Kimepangwa kwa mpagilio mzuri kwa safu tofauti.

Hapa ni ndani ya duka kubwa ya vyakula au soko la kisasa. Kuna sehemu mbalimbali zenye matunda, mbogamboga, bidhaa za mkate pamoja na chakula moto. Mbele kuna meza zilizojaa machungwa ,ndizi na mengineyo . Kuna pia watu kadhaa wanaonekana kama wafanyikazi au wanunuzi wanaochambua.

Hili ni duka la mboga zenye mizizi na matunda kama viazi, kitunguu saumu na taro, kuna vifaa vya baridi vya Coca-Cola pembeni . Wafanyakazi wawili wakiwa nyuma ,bei za mboga zimeandikwa kwenye mabango ya rangi ya njano na nyeusi, mazingira yana nuru ya kutosha kutoka kwenye taa za dari.

Hili ni duka lenye rafu za juu zimejaa plastiki za juisi za matunda mbalimbali kama chungwa, zabibu, na tufaha. Kando yake kuna watu wawili waliovaa fulana za kazi wakisimamia bidhaa. Sakafu ni ya rangi nyeupe na samawati inaangazia sehemu za duka. Kuna box na katoni zilizowekwa chini na vifaa vingine vya mauzo kwenye kona.

Hii ni sehemu ya duka kubwa la rejareja ambapo bidhaa mbalimbali za kahawa zimepangwa kwenye rafu. Zingine pia zinaonekana kwenye upande wa kulia zikiwa zimefungwa kwenye mifuko ya rangi tofauti. Sakafu iko safi na taa angavu zinaangaza eneo lote.

Hii ni sehemu ya duka kubwa la bidhaa mbalimbali. Sakafu ina vigayo venye mundo wa pembe tatu rangi tofauti. Kushoto kuna glasi yenye mkate uliohifadhiwa vizuri. Nyuma kuna meza za mbao zilizojaa mikate na bidhaa nyingine za kuoka. Mwanga hodari umefungwa kwenye fremu ya mbao yenye umbo la miraba ukiongeza mvuto wa kipekee.

Hizi ni rafu za duka lenye vizuizi vya maji na vinywaji vya matunda ikiwa na rangi tofauti kama bluu, njano na chungwa na vifaa vya baridi upande wa kushoto na matangazo juu ya rafu sakafu ni vigae nyeupe na duka lina mwanga wa kutosha.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa la vyakula lenye mpangilio mzuri na taa nyingi ndogo zinazopendeza. Kuna aina mbali mbali za mikate kwenye upande wa kushoto zilizopangwa vizuri kwenye rafu na meza. Friji kubwa linaloonekana lenye aina vinywaji mbali mbali kama maziwa. Ziko ndoo kubwa za mviringo kila moja ikiwa na aina tofauti ya nanafaka.

Hili ni jengo kubwa lenye mwangaza wa buluu na nyekundu usiku. Nembo ya carrefour imeandikwa kwa maandishi makubwa huku neno 24/7 likiwa limetundikwa likiwa na mwanga kali. Magari yameegeshwa upande wa kushoto barabara, vichaka vimepangwa kwenye mapipa meupe mekundu.

Hii ni duka la pombe lililopangwa vizuri na lenye vifaa vya hali ya juu. saini kubwa inayoangazia maneno liquor store imewekwa juu ya mlango ikionyesha wazi aina ya biashara. Ndani rafu za baridi zimejaa vinywaji mbalimbali, moja na bia na soda. Mapambo ya mitaa ya mbao yameundwa kwa ustadi na kutoa hali ya joto.

Hawa ni watu mbalimbali, wakiwemo wale waliokuja kwa magari, wakisubiri kwenye foleni za malipo. Rafu upande wa kushoto zimejaa bidhaa za matumizi ya nyumbani. Meskeli ndogo za rangi tofauti ziko kulia. Watoto pamoja na watu wazima wamesimama karibu na mikokoteni, zikiwa na vitu walivyonunua. Sakafu safi yenye mistari imepakwa rangi nyeupe, iking’aa kwa mwanga wa taa ndefu zilizowekwa juu kwenye dari kubwa.

Huku ni ndani ya duka kubwa lenye vifaa vya chakula na bidhaa za nyumbani. Kuna rafu za mbao zimejaa mifuko nyekundu, makopa na vifaa vingine. Watu wengi wamevaa nguo za kawaida na wanasimama na wanatembea wakiwa na toroli. Sakafu ni ya vigae vyeupe na wazi.

Hii ni sehemu ya mboga na matunda. Ndizi zimepangwa kwenye rafu za kushoto. Kulia kuna viazi, nyanya, karoti, na vitunguu. Safu ina vigae vya rangi mbali mbali. Wateja wawili wamevaa sare nyekundu. Mwanga hodari unamulika vizuri bidhaa.

Hili ni duka kubwa lenye bidhaa nyingi vya chakula. Watu wengi wako ndani, wengine wakionekana wakikagua bidhaa. Mazingira yanakaa na juu zinazong'aa kwa sakafu na vigai vya rangi ya majano.

Hili ni duka kubwa lenye vifaa vingi vya chakula na vinywaji. Kuna mifuka ya soda ya rangi tofauti ikijumuisha ya kijani na ya chungwa iliyowekwa kwenye rafu. Pia kuna masanduka ya bidhaa nyingine kama chakula cha makopo yaliyopangwa vizuri. Anga za juu zimejaa mabango ya rangi nyekundu na nyeusi, yanayotangaza ofa maalumu na bei bora.

Hii ni sehemu ya kuuzia vitafuna dukani. Rafu zimepangwa kwa safu ikiwa na bidhaa kama vile biskuti, mafini. Bidhaa zimefungwa vizuri ndani ya plastiki za wazi. Juu kuna bango ya kuonyesha aina ya bidhaa. Meza ya mbele imeshehemi midakuzi na mikate midogo.

Hii ni duka kubwa, yenye sehemu ya mbele, kuna bidhaa karatasi laini za chooni chapa ya Hanaan, zilizopangwa kwenye rundo la mstarini juu ya jukwaa jekundu lenye maandishi meupe ya promo . Kando kuna stuli ya plastiki ya kijani. Juu kabisa kuna taa zenye mwanga mkali zikining'inia kwenye dari la chuma lenye muundo wa wazi.

Hili ni duka kubwa lenye rafu za mbao, tunda ya embe, plums kwenye vikapu, mfanyikazi aliyevaa fulana nyekundu, miti ya mapambo, kooni za sufuria, sakafu ya jiwe, dari ya chuma, mifumo ya mwangaza.

Hili ni duka kubwa la bidhaa tofauti, upande wa kushoto kuna karatasi laini za chooni rangi nyeupe na buluu; ambayo ni nguzo yenye maandishi makubwa A Win of Cleanshelf . Rafu zimepangwa chupa nyingi za mchuzi wenye vifuniko nyekundu, manjano na kahawia. Sakafu ni safi yenye vigae vyeupe.

Hili ni duka kubwa lenye vifaa vya baridi vya chakula. Kuna wafanyakazi waliovaa jezi za rangi ya machungwa wakishirikiana. Rafu za mchanga zimejaa mikate mbalimbali. Kuna vikapu vya manjano vinavyotumika kwa ununuzi. Sauti ya WhatsApp inatangaza kwa huduma ya kuagiza. Sakafu ni safi yenye vigae vya rangi ya nyeupe.